Sinia mbili zenye umbo la duara vimewekewa vyakula vya aina tofauti. Kuna mchele, viazi, nyama na kabeji. Kando yao kuna watu wawili walioketi kwenye viti vya samawati.

Sahani tatu nyeupe yenye maharagwe, mchele, na mboga zimewekwa kwenye sinia nyeusi ambalo pia lina vijiko na vitu vya kupanguzia mkono. Kule chini kunaye mwanaume anayepanda ngazi.

Vyumba vidogo vilivyo undwa kwa paa la nyasi zimezingirwa na miti mirefu ya nazi. Kando yao kuna mimea midogo yenye majani ya kijani. Mbele yao kuna uwanja mkubwa wenye mchanga mweupe.

Mtu aliyesimama ame𝑢beb𝑎 𝑠inia nyeusi iliyo na sahani sita nyeupe ambayo imebeba nyama, supu, chapati na 𝑚𝑐ℎ𝑒𝑙𝑒. 𝐾ule chini kunao watu walio keti mezani.

Sahani nyeupe limewekwa juu ya meza yenye rangi ya kahawia. Ndani yake kuna kijibakuli cheusi chenye supu na vibanzi. Kando yake kuna kikombe cha kioo kilichobeba sharubati ya rangi ya machungwa.

Mwanamume aliyevalia shati ya samawati ameshikilia samaki kwenye mkono wake wa kulia, huku mkono wake wa kushoto ukikagua samaki wengine waliolazwa kwenye bao iliyo chini. Kule nyuma kuna watu wengine ambao wameketi na wengine wanafanya biashara ya kuuza vifaa vingine.

Mwanaume mwenye shati ya samawati, kofia nyeupe, na miwani nyeusi anakagua ndizi. Kule nyuma kuna tangi ya maji ilioegezwa kutumia mbao.

Ng'ombe wa grade , wenye rangi nyeupe na nyeusi wamefungiwa kwenye zizi, wanaonekana kula nyasi iliyowekwa chini. Mbele yao kuna gunia tatu iliyobeba vyakula.

Sinia iliyoundwa kwa chuma imebeba supu na limewekwa mchangani. Kuna mikono miwili ya watu waliovalia pete mkononi na wana vijiko vya mbao.

Samaki wengi wa aina tofauti wamewekwa kwenye meza ya chuma. Kule nyuma, kunaye mtu anayekata samaki mmoja kutumia kisu nyeusi na amevalia glovu nyekundu. Kule chini kunao kikapu wa mkeka.

Sahani tatu nyeupe zilizobeba vyakula mbalimbali zimewekwa kwenye meza nyeusi. Kuna mchele, mishikaki, machungwa, nyama, supu, pamoja na mboga.

Wanyama wawili wanakula nyasi. Mbele yao kuna uwanja mkubwa na kule nyuma kuna miti midogo yenye rangi ya kijani. Kule juu kuna mawingu madogo na anga.

Sinia iliyobeba vyakula aina ya mchele, mayai na minofu ya nyama limewekwa mezani. Limezungukwa na vidole vya watu wanaoonekana kula.

Wapishi wawili wanaume wametandaza vyakula kama vile vibanzi, nyama, samosa na mahindi kwenye kioski chao. Kule nyuma kuna watu wengine waliovalia sana sana nyeupe.

Sinia nyeusi iliyomezani imebeba sahani mbili yenye mchele nyama na mayai ndani yake. Kuna vikombe vitatu vya maji mbili ya sharubati na chupa tatu.

Maji ya bahari yamekaribia ufuo wenye mchanga mweupe. Kule nyuma kuna miti midogo na makubwa. Upande wa kushoto kuna mti uliovunjika na umelala chini.

Mtu mwenye shati ya zambarau ameubeba sinia mweusi, ambalo lina sahani nyeupe tatu, zinazo vyakula kama vile samosa na pilau kwenye mkono wake wa kushoto, na upande wa kulia ameubeba sahani mmoja.

Mwanamke mmoja aliyesimama, ameushikilia mgomba wa ndizi kwenye mkono wake wa kushoto. Mkono wake wa kulia, ameuweka juu ya sanduka la kadi. Kule nyuma, kuna mimea na ndizi.

Migomba ya ndizi yenye rangi ya kijani imepangwa juu ya nyingine kule upande wa kushoto, kunaye mwanaume aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi aliyeinuwa mgomba wa ndizi juu.

Sahani mbili zenye umbo la duara dufu, zimewekwa mezani. La kwanza lina samaki iliyowekwa supu na la pili samaki iliyo kaushwa kwa moto. Upande wa kulia, kuna sahani iliyo na ugali.

Samaki waliokaushwa kwa moto wamewekwa kwenye vikapu vilivyoundwa kwa mkeka, kando yao kuna wanawake walioketi chini kule nyuma kunaye kijana aliyesimama ambae amevali shati yenye rangi ya njano na machungwa.

Mwanamume mpishe aliyevalia shati nyeusi anawabadilisha samaki walio motoni kutumia mkono wake wa kulia. Nyuma yake kunaye mwanamume aliyevalia kofia nyekundu, ambaye amesimama ndani ya hema na watu wengine.

Mkono wa kulia wa mwanamume aliyesimama unayageuza mishikaki mitano iliyo kwenye moto upande wake wa kulia kuna gazeti iliyo na mishikaki juu yake.

Viungo vya aina tofauti vya kupikia vimewekwa kwenye ndoo iliyo kwenye foleni. Kule nyuma kuna kijisanduku cha kadi ambacho kimebeba chupa chenye rangi nyeupe. Upande wa kulia pembezoni kuna tikiti maji.

Miti ya ndizi imepangwa kwenye foleni mbili chini yao kunayo mashimo na mchanga wenye rangi ya kahawiya kule nyuma kuna miti pamoja nanyasi.

Sinia mbili zimewekwa kwenye sakafu ya rangi ya kijani. Kile kikubwa kimebeba nyama, pilau na mayai. Kidogo kimebeba mchele na nyanya iliyokatwa, pamoja na vitunguu vidogo.

Sahani nyeupe limewekwa kwenye sinia. Juu yake kuna mchele, minofu mitatu ya nyama, na kijibakuli kidogo kilicho na mboga ya kienyeji ambayo ina supu.

Ng'ombe wa aina ya gredi, wamo kwenye banda lao. Wengine wao wamesimama huku wengine wamelala chini. Wamewekewa vijitambulisho vyenye rangi ya njano kwenye masikio yao. Upande wa ndani mbele yao, kuna besheni iliyoundwa kwa simiti inayotumika kushikilia maji yao.

Miti mingi yenye majani ya kijani yamemea kwa ukaribu. Kule nyuma upande wa kulia kunazo majumba matatu ya ghorofa ambayo yanafanana. Yamejengwa na paa nyeusi na ukuta meupe.

Wapishi wawili waliovalia nguo nyeusi wanaichoma minofu ya nyama kwenye moto. Nyuma yao kuna mlango wa chuma ulio na kifuli yenye rangi ya dhahabu. Kule ndani pembezoni kunaye mtu aliyeketi.

Vyakula vya aina tofauti kama vile samosa na viazi vitamu vimewekwa kwenye sinia. Nyuma yao kunaye mtu aliyesimama huku akipakia vyakula kwenye vijikaratasi. Kule nyuma kunaye mtu aliyevalia nguo nyekundu.

Uzio ulioundwa kwa mawe nimezungukwa wenye ukuta mweupe, upande wa kulia na kushoto kuna miti mingi yenye majani ya kijani kule juu kuna anga na mawingu.

Sinia tofauti yenye rangi ya kijani, nyekundu na samawati zimebeba samaki wenye ukubwa tofauti vimewekwa juu ya vigoda vya mbao.

Sahani nyeupe iliyobeba vyakula imewekwa kwenye meza nyeusi. Kuna viazi vitamu, minofu ya nyama, pilau, nyanya pamoja na vitunguu vilivyokatwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia na shati la zambarau amebeba mahindi kwenye mkono wake wa kulia. Nyuma yake kunazo mahindi mengine na kule juu kunayo anga.

Samaki walio kaushwa kwa jua na lupitishiwa kijiti katikati yao wamelazwa kwenye sinia vya vyuma. Upande wajuu kuna mwangaza na kule nyuma kuna watu wengi wanaofanya bihashara.

Sahani nyeupe imewekwa juu ya sakafu yenye rangi ya kijani. Juu yake kuna maandazi, samosa, samaki aliyekaushwa kwa mafuta kisha akakatwa mara kadhaa, kijiko na viazi.

Sahani nyeupe limebeba mchele, nyama, yai na vitunguu vilivyokatwa pamoja na nyanya. Kule chini kuna watu walioketi mezani. Kando yao kuna bwawa la kuogea lenye maji ya samawati.

Mwanamke aliyevalia shati yenye maua na suruali nyeusi amesimama barabarani akiwa na karatasi kwenye mkono wake wa kushoto. Nyuma yake kuna magari aina ya Tuktuk .

Mikebe mingi midogo yenye viungo vya kupikia jikoni imepangwa kwenye foleni. Mbele yao kuna kiti cheupe, na nyuma yao kuna ukuta wenye maridadi ambao pia umechorwa hoho.

Sinia nyeusi iliyo kwa meza ya mbao imebeba sahani nne, ya kwanza ni ya samaki, ya pili ni mchele, ya tatu maharage iliyo na supu na ya nne nyama.

Viungo vya kupikia vya aina tofauti vimewekwa kwenye ndoo iliyo kwenye foleni. Chini yao kuna mbao ya rangi ya kijani. Kule nyuma kunaye mwanaume aliyeketi kwenye kiti cheupe.

Tawi la mti lililo vunjika na kuanguka limelala chini kwenye mchanga mweupe mbele yake kuna maji ya bahari kule mwisho kuna miti mingi inayomea kwa umoja.

Sinia nyeusi imebeba sahani nne yenye samaki, vibanzi, nyama na chapati ndani yake pia kuna kikombe kilichobeba sharubati ya rangi ya nyekundu hapo mbele kuna mwanamume aliyeketi chini.

Sahani nyeupe yenye maua ya kijani, imebeba kitoweo cha mchele, dagaa na nyanya ndani yake, kuna kijiko kilichoundwa kwa chuma, na chini kunao meza wenye rangi ya samawati.

Sahani yenye umbo la mraba iliyoundwa kutumia mbao imebeba mchele, kijiko na samaki. Kando yake kuna vitoweo kama supu na mboga. Chini yake kuna kitambaa cheupe.

Mimea ya ndizi imepandwa kwenye foleni nyingi. Upande wa chini kuna nyasi na kivuli. Kule ndani kuna wanaume wawili, mmoja aliyevalia shati nyeusi na mwingine ya njano.

Samaki wa aina tofauti wamelazwa pamoja na mimea yenye rangi ya kijani, kando yao kuna nyama na chini yao kuna kijisanduku kilicho pakwa rangi ya samawati ambacho kimeanza kuoza.

Ukuta wa mawe ulioporomoka una njia ulioundwa kwa vigae vya mawe unaopita katikati yake. Nyuma yake kuna miti mirefu na upande wake wa kulia kuna mimea midogo iliyo na majani ya kijani.

Mashua yenye rangi nyeupe limesimamishwa kwenye ufuo wa bahari. Kando yake kuna miti midogo yanayomea kando ya ukuta. Kule upande wa kulia kuna miavuli iliyoundwa kwa mbao na paa ya nyasi.

Sinia ya chuma iliyobeba vibanzi imewekwa chini. Kando yake kuna mwanaume aliyevalia nguo za samawati ambaye ameketi chini na kubeba nazi kwenye mkono wake wa kushoto. Kule nyuma kuna gari lililosimama.

Mwanamke aliyefunga leso la samawati ameketi chini. Nyuma yake kuna mwenzake aliyeinama na kando yao kuna wenzao watatu. Kule nyuma kuna nyumba iliyoundwa kwa ukuta wa matope.

Kitoweo cha samaki mzima na mboga, kimewekwa kwenye sahani nyeupe iliyo juu ya meza yenye rangi ya njano. Kando yao kuna maandishi makubwa mwusi yanayosema samaki mkubwa.

Miti mingi ya nazi, imemea kwenye foleni. Chini yao, kuna viti vya aina tofauti. Kuna vyeusi na vyeupe. Kule nyuma, kuna jumba lenye ukuta nyeupe na juu kuna anga.

Sahani nyeupe lenye umbo la mraba, limewekwa mezani. Limebeba samaki wawili waliochomwa kwa moto, na kando yake kunazo vibauli viwili vya kioo. Vilivyobeba chumvi, na kiungo cha kuongeza ladha yenye rangi nyekundu.

Meza kubwa iliyo na kitambaa chenye rangi ya kijani na cheupe kimewekewa sinia vilivyo na vyakula vingi. Kuna mishikaki, chapati na maandazi. Pale chini kuna maandishi yanayosema, Karibu Furaha.

Sahani nyeupe imewekwe juu ya kigoda cha mbao imebeba kabichi, mchele na nyama kule nyuma kuna paka mweupe aliye lala mbele ya mlango umewekwa wazi.

Viungo vya kupikia vya aina tofauti vimewekwa kwenye ndoo ya rangi ya samawati na kijani, kando yao kunae mwanaume aliyesimama ambaye amevalia kofia na shati nyeupe.

Mwanaume aliyevalia shati ya kijani kibichi amebeba ndizi kwenye mkono wake wa kulia na kwenye mkono wa kushoto analo ganda la ndizi. Mbele yake kuna sahani yenye rangi ya samawati.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe ameshikilia kijiko kwenye mkono wake wa kushoto na kisu kwenye mkono wa kulia. Nyuma yake kunayo gari nyeusi inayokuja na kando yake kunaye mwanaume aliyesimama.

Kikombe nyeupe kilichovunjika kishikilio kina maua ya samawati yanayoizunguka na ndani yake kuna chai. Kando yake, kuna mishikaki na nyama. Kule chini, kuna ndoo nyeupe.

Mti mmoja umemea katikati ya barabara iliyoundwa kutumia vigae vya mawe. Kule nyuma kuna miti mingine iliyomea kwenye nyasi. Upande wa nyuma kuna jumba lenye ukuta nyeupe.

Mwanamume mweupe aliye na saa nyeusi mkononi, ana mchoro wa maua kwenye mkono wake wa kushoto ambao ameutumia kubebea nazi. Mbele yake, kuna usukani wa rangi nyeusi.

Watu wawili waliovalia shati ya samawati wamesimama ndani ya uzio uliozingira mimea mingi ya nazi, mbele yao kuna mchanga mweupe na ju kuna anga.

Wanaume wawili wamesimama kando ya pikipiki iliosimamishwa barabarani na limebeba mikebe miwili ya maziwa. Nyuma yao kuna miti, nyasi na barabara.

Viungo vya kupikia jikoni vimewekwa kwenye ndoo iliyopangwa kwenye foleni. Upande wao wa kushoto kuna vikapu vilivyobeba vyakula vya aina mbalimbali kama vile hoho.

Samaki wengi wa aina tofauti wamelazwa kwenye meza wa mbau juu yao kuna beseni ya rangi nyekundu na kijani ambaye imeundwa kwa plastiki kule nyuma kuna mlango mweusi wa chuma.

Pikipiki iliyo barabarani imebeba mikebe mingi ya kubebea maziwa. Kule mbele kuna lori nyeupe na magari mengine. Upande wa kulia kuna miti inayomea na milingoti ya stima.

Mwanamke mmoja aliyevalia sketi nyeupe na shati nyeusi amesimama shambani akiwa ametazama chini. Kando yake kuna mimea ya ndizi na kule nyuma kunao jumba lililojengwa kwa mawe.